Duka la nguo. Nguo mbalimbali za rangi tofauti na mitindo zimetundikwa kwenye reki ya chuma zikiwa zimepangwa vizuri tayari kwa wateja. Kuta zinaonekana kuwa na mapambo au muundo fulani ikitoa hisia ya nafasi ya kisasa na ya kuvutia.

Duka la kuuza mavazi ya wanaume, ndani ya duka kuna Racks zilizopangwa kwa mpangilo zikiwa na mashati, suruali na koti na mavazi nyingine. Kuna meza ya kioo katikati likiwa bidhaa zilizopangwa vizuri.

Hii ni bidhaa mbalimbali za kike zilizopangwa kwenye rafu ya duka hasa aina tofauti za boti ndogo na mikoba ya kifahari. Mikoba hiyo ina rangi ya kuvutia kama nyeusi na kijivu baadhi ikiwa na mapambo ya kung'aa.

Hapa ni sehemu ya duka languo ambapo kuna rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa zimejaa mashati yaliyokunjwa. Kwenye kuta wa kushoto kuna makoti ya suti yaliyonyongwa kwenye watoa nguo wakiwa wamepangwa kwa rangi tofauti.

Hili ni duka la nguo ambapo nguo mbalimbali za kiume zimepangwa vizuri kwenye ukuta na mabegi ya nguo. Kuna mashati, fulana na suruali zenye rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe, buluu na njano. Juu ya ukuta kuna bango lenye maandishi yanayoonyesha kuwa fulana zinauzwa kwa bei ya shilingi ya mia tisa.

Hili ni duka la nguo za mtindo za kiafrika linaloitwa Jira fashion. Ndani ya duka kuna wateja wawili wanaoangalia nguo zilizoninginizwa kwenye wafu wa nguo upande wa kulia. Katikati ya duka kuna standing yenye mashati ya rangi kijani yenye michoro ya kiafrika.

Hili ni dukaa la bidhaa za urembo za mavazi ya wanawake katika sehemu ya mbele kuna manikin waliopambwa kwa vitu mbali mabli za dhamani kama vile mikufu ,hereni na vikuu, manikin moja amevalishwa konga na ya rangi tofauti na kofia nyeusi.

Hii ni duka la nguo, labda la kike kwa vile neno women linaonekana juu. Nguo zimetundikwa vizuri kwenye rejareja zikiwemo sweta za rangi mbalimbali. Inaonekana kuna wateja wachache.

Hili ni duka la kuuza mavazi na bidhaa za mitindo. Katika sehemu ya mbele kuna sanamu ya maonyesho inayovaa kofia kubwa ya rangi nyekundu, skafu shingoni, begi la mtindo mkononi. Pembeni ya sanamu hio kuna meza yenye mikufu, mikoba na michangio iliyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Hapa ni sehemu ya duka la nguo ambapo mashati ya rangi tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wima na rafu. Kuna mashati meupe, ya machungwa, ya bluu yenye mistari na mingine madoadoa.

Hili ni duka la nguo lililo wazi likiwa na nguo nyingi zilizoning'inizwa kwenye onyesho ya chuma. Chini ya duka linaonekana sehemu ya juu likiwa limeandikwa, larossa, kwenye lango la rangi ya waridi. Ndani ya duka kuna mavazi mbalimbali ya kiume, mashati, makoti na nguo ya rangi tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya duka ya kuuza nguo ambapo kuna nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye racks ya wima ya chuma. Duka lina mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa za dari zinazotoa mwanga wa kung'aa. Katika sehemu ya mbele kuna sanamu la maonyesho ambalo limevalishwa suruali ya jeans , shati jeupe na koti la rangi ya kahawia likiwa limesimama kwenye jukwa ndogo.

Duka la kuuzia mavazi na viatu lililoandikwa Italian mens ladies fashion . Duka hili lina sehemu mbili ya kikuu inayo onyesha bidhaa mbalimbali zilizo andaliwa kwa mpangilio mzuri. Ndani ya duka kuna viatu vingine vya wanaume na wanawake vikiwa vimepangwa kwa rafu tofauti.

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri yenye safu za nguo zilizoning'inia kwenye vibao. Kuna nguo za aina mbalimbali ikiwemo t-shirt mashati na jaketi, inaonekana kama duka la nguo la mitumba au duka za bei nafuu huku nguo zikiwa zimepangwa kwa ajili ya wateja.

Hili ni duka la vitu. Twaona mannequinn amevaa mavazi ya kipekee. Kofia na miwani zimependeza sana. Shanga na pete zimetendazwa vizuri . Vito vingi vya kupendeza macho. Hii ni biashara yenye mvuto.

Hii ni duka la nguo likiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa. Kuna watu kadhaa ndani ya duka, wengine wakichagua nguo. Mtu mmoja amevaa koti la rangi ya machungwa, labda mfanyikazi akisimamia eneo. Inaonekana kama shughuli ya kawaida ya ununuzi.

Hii ni bidhaa katika duka, pengine la mitindo. Kuna wanasesere wawili waliovalia nguo na kofia za maridadi. Chini yao kuna meza ya kuonyesha vito vya shingo na vito vingine vya mapambo. Mazingira ya duka yanaonekana nadhifu na ya kisasa.

Kabati kubwa la nguo lililojaa mashati, suruali na nguo mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Baadhi ya nguo zimetundikwa kwenye vibao vya kunyanyua huku nyingine zimekunjwa na kupangwa kwenye rafu.

Gari jeupe aina ya Honda limeegeshwa katika maegesho ya wazi yaliyo na paa la kisasa linaloshikiliwa na nguzo ya manjano zenye muundo wa kipekee. Mwanga wa jua unamulika juu ya gari likiwa limepambwa kwa vioo vyeusi vilivyotiwa giza na matairi yaliyo na marimu ya kupendeza.

Mmoja anapatia mwenzake funguo ya gari, juu ya meza yenye karatasi, kalamu na mfano ya gari, jambo linaloashiria makabiliano rasmi ya gari. Huenda ni ununuzi, upangishaji na au uhamishaji wa umiliki katika mazingira ya kiofisi.

Aina ya matatu ya rangi ya fedha limesimama katika eneo la wazi lenye barabara ya changarawe likiwa na milango ya upande wa kulia wazi huku miti ya kijani ikiwa nyuma ya manjano.

Hili ni gari la kubeba mizigo aina la pickup likiwa limepaki kwenye eneo la nyasi. Gari linaonekana kuwa na rangi la buluu iliyokolea a nyuma yake kuna miti mirefu ikiashiria mazingiria au asili.

Huyu ni mwanamke akipokea funguo za gari , labda kutoka kwa muuzaji au mtu mwingine. Anaonekana mwenye furaha tabasamu kubwa akionyesha msisimko wa kupokea funguo.

Hili ni gari aina ya vani nyeupe labda ni toyota viennt likiwa limeegeshwa chini ya jengo lenye lenye muundo wa kisasa na paa kubwa lililopinda. Gari hilo linaonekana kuwa safi na liko katika hali nzuri. Kuna baadhi ya alama ndogo.

Ni kiwanda kikubwa cha kutengeneza mabasi . Mabasi haya yako kwenye mistari ya uzalishaji ambapo baadhi yamekamilika kwa rangi ya machungwa huku mengine yako katika hatua ya awali ya utengenezaji. Kiwanda kina mwanga wa kutosha unaoingia kupitia madirisha makubwa na paa la juu.

Haya ni magari mbalimbali yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Yakiwa yamepangwa kwa mstari mmoja. Mandhari ya miji na vichaka, imezunguka eneo hilo. Vinashiria mazingira ya asili. Mwanga wa jua unaangaza magari hayo, yakionekana katika hali ya utulivu.

Hili ni gari aina ya SUV. Linaonekana kuwa Toyota Landcruiser Prado likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina rangi ya kijivu , giza au bluu iliyokolea na limepakwa filamu nyeusi kwenye madirisha. Namba ya usajili ya Kenya KDK .

Hili ni gari jeupebya abiria aina ya matatu likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wenye mawe madogo ya rangi ya kijivu. Gari hilo lina nambari ya usajili na alama za usalama kama vile alama ya mwendo wa kasi usiozidi kilomita themanini.

Hili ni gari jeupe lenye milango miwili limesimama kwenye eneo la maegesho mbele ya kituo cha mafuta chenye nembo ya astro . Mandhari ya jiji yanaonekana nyuma huku jua likiwa linaangaza anga la blue .

Hii ni magari matatu yamepaki kwenye eneo la nyasi likionekana kama sehemu ya maegesho ya wazi. Magari haya yana rangi tofauti ikiwemo buluu, nyeusi, na nyeupe. Nyuma ya magari kuna miti mirefu ikionyesha mazingira ya asili.

Hawa ni watu watatu wakiwa ndani ya jengo lililofanana na duka la magari, mwanaume aliyevaa suti upande wa kushoto amemkabidi fungo mwanamke anayefurahia.

Hili ni gari limefungwa kofia, injini inaonekana wazi. Waya ya chuma imetanda kila sehemu mahali pake . Inaonekana kama imefanyiwa matengenezo . Battery nyekundu inaonekana wazi ukishuhudia nguvu taswira ya uchane ya mashini ikisubiri kutendewa kazi.

Mwanaume amevalia suti na miwani anazungumza kwa furaha na wanandoa waliovaa mavazi mepesi huku wote wakitabasamu ndani ya jengo lenye madirisha makubwa ya vioo. Karatasi ya bluu inashikiliwa mkononi ishara ya mazungumzo ya kibiashara.

Hili ni gari dogo la zamani aina ya mini yenye rangi ya machungwa lililopakiwa nje. Nyuma ya gari kuna majengo yanayoonekana kama maduka au vibanda. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hii ni gari ya kisasa aina ya Suk inaonekana jeupe na limelala barabarani, nyuma ya gari kuna shingo lenye ishara inaosomenga omecare ikionyesha labda ni kituo cha huduma au biashara.

Hili ni gari jeupe aina ya Ford Mustang lililopaki mbele ya jengo lililoitwa Al Reef ambalo linaonekana kuwa duka. Jengo hili lina maandishi kwa kingereza na kiarabu na linaonekana kuwa ni sehemu ya eneo la magari.

Gari jeupe la kampuni ya mikopo imeegeshwa kando ya barabara ya mavumbi, likiwa limepambwa kwa maandishi yanayotoa taarifa kuhusu mikopo ya haraka na rahisi, kwa njia ya SMS . Jua linamulika upande wa kushoto wa gari huku mandhari ya miti na magari mengine yakiwa nyuma yake.

Gari ndogo aina ya matatatu limesimama kando ya barbara katika eneo ya mlima. Gari hilo ni jeube na Lina alama la usafirishaji wa abiria na nembo ya shirika upande wa mlango wa mbele. Mandari ya asili inaonekana nyuma ya gari ikiwa na mteremko ya udongo na rangi ya kahawia na mti mdogo.

Hii ni gari la Toyota Mark X ikionyesha usukani, dashibodi na viti. Viti vimefunikwa na plastiki ya bluu ikionyesha gari hilo ni jipya . Inaonekana ni gari la kifahari na la kisasa.

Magurudumu mapya ya magari yamepangwa Kwa mpangilio vizuri kwenye eneo la kuhifadhi bidhaa, huenda likawa colour. Muundo wa sehemu ya juu ya matairi unaonyesha uimara ya umuhimu ya kusaidia msuguano barabarani.

Hili ni gurudumu la gari lenye rimu na ya kisasa likiwa limetengenezwa kwa metali inayongaa na tairi jeusi lililoonekana kushika vizuri barabara iliyotengenezwa kwa vigae. Gari lenyewe linaonekana kua la kifahari likiwa limeegeshwa mahali palipotulia.

Hii ni gari la Toyota Landcruiser likiwa limeegeshwa kando ya barabara likionekana liko tayari kwa usafiri ya nje. Gari hili lina paa la kubebea mizigo na bampa maalum kwa ajili ya safari ngumu.

Gari jeupe aina ya Toyota Mark X likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho ya lami mbele ya jengo la kibishara. Gari linaonekana katika hali nzuri na lina nambari ya usajili zinazoonekana wazi.

Haya ni magari. Magari mapya ya aina mbalimbali yenye rangi tofauti kama nyekundu , nyeupe na machungwa yamepangwa kwa uangalifu. Kuna umati mkubwa wa watu wengi wakiwa wamevalia mavazi rasmi wakitembea kutazama magari.

Hii ni gari aina ya matatu, rangi nyeupe iliyosimama barabarani huku mlango wake wa upande wa kulia likiwa wazi. Gari linaonekana kuwa hali nzuri na tayari kwa kusafirisha abiria.

Huyu ni mwanaume mwenye tabasamu akipokea funguo za gari. Mkono wa mtu mwingine labda muuzaji wa gari unaonekana ukimkabidhi funguo kupitia dirisha la gari. Mwanaume huyu anaonekana kufurahia sana ikionyesha furaha ya kumiliki mali mpya.

Hii ni gari jekundu likiwa katikati ya hali ya ukarabati. Sehemu ya ndani ya gari imeondolewa ikiwa sakafuni. Tubu yenye rangi nyeusi na kuna kiti kimoja tu kinaonekana. Hii inaashiria kuwa gari limeharibika.

Gari aina ya Subaru likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Rangi ya gari ni ya giza na linaonekana liko katika hali nzuri. Huenda ni sehemu ya maonyesho ya magari.

Hawa ni wanaume wawili wakipeana mikono ndani ya chumba ya kuuzia magari. Moja amevaa suti ya kijivu na miwani. Mwingine amevaa shati la mikono mirefu na suruali ya kaki. Wote wanatabasamu wakionekana kufikiria makubaliano.

Gari jeupe la kifahari likiwa limeegeshwa kwenye mlango wa huduma wa karakana. Mlango huo wa kioo una maandishi approach slowly auto door yanamaanisha karibia taratibu mlango wa kiautomatiki.

Hii ni gari jeusi la aina ya station wagon likiwa limeegeshwa kwa maeneo ya maegesho. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na linaweza kutumika kwa familia au usafiri binafsi. Sakafu ya eneo la maegesho lina mistari ya kupanga magari ikionyesha eneo rasmi la kuegesha.

Eneo la soko la eneo la wazi. Kuna gari la kubebea biashara ndogo iliyowekwa chini ya mwavuli mkubwa wa bluu, likiwa limeegeshwa karibu na vibanda vya nguo na magari yaliyopaki. Muundo wa gari hili unaashiria biashara ya chakula.

Mazao mbalimbali ya kilimo yamepangwa kwa vikapu, magunia na visanduku ndani ya soko la kienyeji. Kuna nyanya, viazitamu, vitunguu, ndizi, karoti na matunda mengine huku mazingira yakiwa na mwangaza hafifu unaoashiria kuwa eneo liko sehemu yenye kivuli.

Hili ni soko la bidhaa za mikono likiwa na mifuko ya kiasili iliyotengenezwa kwa mikono imetundikwa kwa kwa mpangilio kwenye wavu wa chuma. Watu wachache wanaonekana wakishughulika huku mwanga wa asili ukiingia kutoka sehemu ya mbele ya korido.

Sanamu ya wanyama kama vile twiga , twiga na viboko zimetengenezwa kwa ustadi wa kutumia mbao zikiwa zimepangwa kwenye rafu ndani ya duka la kazi za mikono, huku rangi na umaridadi wake zikivutia macho wa wapita njia.

Hii ni duka imejaa bidhaa za sanaa na ufundi wa kiafrika. Kuna sanamu za wanyama kama pundamilia na twiga. Ndege waliochongwa na vitu vingine vya mapambo. Juu kulia kuna mabendera au kitambaa chenye maandishi Malindi ikionyesha labda eneo ya asili ya bidhaa hizi au mahali picha ilipopigwa.

Hii ni barabara yenye shuhguli nyingi ikiwezekana soko au eneo za biashara . Kushoto kuna vibanda vya kuuza viatu na bidhaa zingine. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea na gari jeupe lipo mbele upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa na mawingu ya

Hii ni soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa bidhaa mbalimbali na watu. Kuna vibanda vinavyouza matunda mboga na vitu vingine vya nyumbani. Wateja na wachuuzi wanaonekana wakiendelea na biashara zao.

Hii ni soko la mitaani ampabo watu wanauza na kununua nguoa za mitumba ,meza na mikokoteni zimejaa aina ya nguo mbali mbali huku wauuzaji na wanunuzi wakiwa busy kuchangua bidhaa. Mazingira yanaoonyesha pilka pilka nyingi na kuuza nguo zilizoning'inizwa kwenye mabanda.

Hii ni eneo ya soko wazi nchini ambapo watu wanakusanyika kuuza na kununua bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile viazi, vitunguu, mboga na nyinginezo. Bidhaa hizo zimetandazwa chini kwenye mifuko kubwa na baadhi ya watu wakiwa wameinama kuchagua.

Huu ni mkusanyiko mkubwa, pengine soko au maktaba kubwa. Kila kona imejaa vitu na sura zikikongamana kwa mathumuni yao. Wengine wanatembea, wengine wamepiga kambi na kuchagua vitu.

HIli ni soko la wazi likiwa na vibanda vingi vilivyofunikwa na vitambaa. Kuna watu wengi wakizunguka, wengine wakiuza na wengine wakinunua bidhaa mbalimbali. Mezani kuna bidhaa nyingi zimepangwa vizuri zikionyesha mandhari ya soko lenye shughuli nyingi .

Hii ni soko la wazi ambalo lina bidhaa za kienyeji na kazi ya mikono kama vile vinyako, vikapu, shanga mapambo ya mbao na vitambaa vya rangi mbalimbali. Bidhaa hizo zimepangwa ardhini na pia kwenye mapanda ya Wauzaji kuna mtu amesimama karibu na bidhaa hizo labda ni muuzaji au mteja.

Soko linauza bidhaa mbalimbali za nyumba na za vyakula. Kuna mapipa ya magunia yaliyojaa bidhaa kama mchele, unga na maharagwe. Vifurusho vya sabuni vimepangwa juu ya bidhaa hizi pamoja ma sanduku za mayai.

Hapa ni kibanda cha kienyeji kinachouza mapambo ya migumu hasa mikufi, mikuku na herufi zilizotengenezwa kwa shanga na makamba ya baharini. Bidhaa hizo zimetundikwa mpangilio mzuri kwenye mbao ya nyavu na zinangaa kwa rangi mbalimbali kama buluu, nyeupe, kahawia na nyingine.

Matikiti maji yakiwa yamepangwa pamoja katika eneo linalofanana na soko. Matikiti haya yana umbo la mviringo mirefu ya mistari ya kijani kibichi na nyeupe. Pembeni kuna matunda mengi kama maembe au machungwa.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua matunda na mboga. Kuna rundo kubwa la matikiti maji, viazi, na mazao mengine shambani. Wauzaji wameketi chini , wengine wamesimama.

Hili ni soko la ndani lenye njia nyembamba katikati ya vibanda vya wauzaji. Kando zote mbili, kuna bidhaa mbalimbali zenye rangi tofauti kama vile mikeka, picha za kuchora na vikapu. Watu wanaonekana wakitembea na wengine wakiwa wamesimama.

Hii ni mauzo ya maua ambapo maua ya aina mbalimbali yamepangwa kwa ndoo na vikapu vya plastiki . Kuna maua mekundu, meupe, ya manjano na mengine ya rangi mchanganyiko. Mandhari inaonyesha uzuri wa mvuto wa maua haya ambayo huenda yanauzwa kwa ajili ya mapambo.

Ni maboga aina mbalimbali. Baadhi ni makubwa na ya rangi tofauti kama kijani kibichi, chungwa iliyokolea yakiwa yamepangwa juu. Chini yao kuna rundo kubwa la mboga madogo labda aina nyingine yenye rangi nyeupe. Inaonekana kama mafumo mpya.

Hili ni meza ambayo imejaaa viatu aina mbalimbali vilivyo pangwa kwa uwingi sokoni. Viatu hivyo ni vya mtindo tofauti rangi mbalimbali vinavyoonekana kuwa vya bei nafuu kwa sababu kuna bango la rangi la machungwa lenye maandishi ya bei Mia mbili, lililotundikwa juu ya meza hilo.

Hili ni soko la mboga na matunda. Kuna bidhaa mbalimbali zikiuzwa ndizi, nyanya, machungwa, limau na viazi. Pia kuna rundo la majani na migomba yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza.

Hii ni soko la matunda na mboga likiendelea ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye meza. Kuna chungu za matunda na mboga kama vile nyanya, ndizi na vitu vingine vya kijani kibichi. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa safi na zimepanngwa kwa ajili ya wateja. Mtu anaonekana akitembea akionyesha shughuli za kawaida za sokoni.

katika eneo la kijani kibichi nyumba ndogo yenye kuta za kijivu na paa jekendu inaonekana imesungukwa na vichaka vilivyokatwa vizuri na miti mirefu anga lake blue limeonekana wazi juu likiashiria hali ya hewa juu. Inaweza kuwa nyumba huko Thika kiambu county Kenya.

Jengo hili la kisasa lina majumba mawili yaliyopakwa rangi ya kijivu na nyeupe yakiwa na madirisha makubwa ya kioo cha bluu. Eneo la mbele lina njia iliyojengwa matofali na kuna bustani ndogo katikati. Uzio mrefu unazunguka eneo hilo.

Hii ni mandhari ya wazi yenye majengo mawili tofauti na anga ya bluu lenye wingu moja dogo. Moja ya majengo ni refu na nyekundu likionekana kama kiwanda au ghala huku jengo lingine likiwa dogo na la kisasa zaidi.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa mbele ya majengo ya kisasa. Kwa nyuma tunaona jengo refu la ghorofa lenye vioo na rangi ya kijivu na pia jengo lingine la manjano linaonekana bado linajengwa. Anga ni la bluu na mawingu machache.

Hii ni sehemu ya balcony ya jimbo ya ghorofa ikiwa na ukuta wa rangi ya machungwa na sakafu ya vigae vyenye rangi ya kijivu. Pembeni kuna kingo ya usalama zenye mipira za chuma na glazi ya wazi. Mandhari ya mbele inaonyesha majengo ya ghorofa yaliyosimama kwenye mtaa uliyojaa miti na maeneo ya makazi.

Hili ni jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya manjano kali na madirisha mengi. Jengo hili linaonekana liko chini ya anga na buluu safi. Upande wake kuna ukuta wa jivu labda sehemu ya jengo jingine. Inaonekana kama picha ilipigwa kutoka chini kwenda juu.

Haya ni majengo mawili ya ghorofa ambayo bado yako katika hatua ya ujenzi. Jengo la mbele Lina muundo wa kisasa na limepakwa rangi ya samawati na beike huku sehemu ya chini ikiwa bado haijamulika.

Nyumba nzuri yaonekana na paa jekundu chini ya jua . Kuna nyeupe, madirisha yamerudi nyuma .Huu ni makazi yenye amani na raha. Miti ya kijani yamepandwa mbele. Mazingira safi yanafurahisha kila mmoja.

Hii ni nyumba ya kifahari ya ghorofa mbili yenye muundo wa kisasa . Nyumba ina madirisha makubwa ya vioo yanayoingiza mwanga mwingi ndani. Eneo la mbele lina njia ya gari iliyopigwa rangi nyepesi. Pembeni kuna ua la kijani uliopandwa vizuri pamoja na mti wa pine .

Jengo refu la kisasa, huenda ni ofisi au maghorofa, likiwa limesimama wima. Kioo chake kinaakisi anga la bluu na kinaonekana kama lina ghorofa nyingi. Pembeni kuna mimea au nyasi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu mbele ya nyumba ya kifahari nyeusi ya ukuta na lango kubwa la chuma lenye mapambo ya dhahabu. Nyumba ina muundo wa kisasa na dari la kijani juu Yake kuna madirisha yenye kreli ya chuma na veranda usio wa chuma.

Jengo kubwa la kifahari lenye muundo wa kisasa. Lina dari ya vigae, madirisha makubwa ya vioo. Mbele ya jengo kuna bustani yenye miti ya mitende na maua yaliyopangwa vizuri. Pamoja na uwanja ya maegesho uliowekwa vibao vya kuonyesha nafasi.

Haya ni majengo refu ya makaazi lenye ghorofa kadhaa lililojengwa kwa muundo wa kisasa, dirisha nyingi zenye grili la usalama zinaonekana upande wa mbele wa jengo na baadhi zina balconies ndefu. Sehemu ya chini ya jengo ina rangi ya kahawia huku sehemu juu ikiwa na rangi ya kijivu na nyeupe.

Hii jengo la ghorofa la taa ambayo lina matangazo ya biashara mbalimbali. Kuna pambo la to let linaloonyesha wizi au vyumba vinavyopangishwa na bango lingine kubwa la omega mabati linalotangazwa bidhaa ya ujenzi. Jinsi ya jengo kuna jina ya duka au biashara linaloitwa Miale Match.

Ni jengo refu la kisasa, ni ghorofa za makazi ikiwemo na muundo wa kupendeza. Mbele yake kuna bwawa la kuongelea na duara na viti vya kupumzika pembeni yake ikionyesha eneo la starehe. Kuna miti mirefu na bustani ndogo pembeni ikionyesha mazingira mazuri na ya kupendeza.

Hii ni msaa wenye nyumba mpya zilizojengwa kwa mpangilio mzuri. Nyumba hizi ni za kisasa zikiwa na rangi ya kijivu na paa jeusi. Kila nyumba ina veranda yenye nguzo na milango ya chuma iliyofunguliwa kwa usalama.

Ni jumba kubwa la kisasa yenye ghorofa na madirisha makubwa ikionekana maridadi sana, mbele ya nyumba kuna bustani kubwa iliyojaa nyasi ya kijani kibichi iliyopunguzwa vizuri, anga linaonekana zuri na mawingu machache na kuna miti na mimea mingi.

Hii ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa katika eneo lenye nafasi kubwa. Mbele ya jengo kuna ukuta ya mawe uliyojengewa kuzunguka sehemu ya ardhi na kuna barabara ya vumbi ingine ya ukuta huo. Mazingira yanaonekana kuwa katika sehemu ambao haijajengwa sana huku majani na nyasi kavu zikiwa kwenye karibu na ukuta.

Ni jengo la ghorofa lenye rangi ya kijivu na nyeupe, ambalo lina madirisha mengi yaliyopangwa kwa mpangilio wa safu ya mistari . Jengo linaonekana kuwa la makazi au ofisi na lina vyumba vingi.

Hapa tunaona ndani ya duka kubwa sehemu ya nyama. Kuna mabango yanayoashiria pork , white meat na red meat . Vile vile kuna friji zenye bidhaa za nyama na staki za vinywaji zilizopangwa tayari kwa wateja. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana nyuma ya kaunta ya nyuma.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la rejareja, likiwa na rafu na stendi zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali, ingawa hazionekani wazi. Eneo linaonekana kuwa safi na lenye nafasi kubwa, likisubiri wateja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali za usafi zimepangwa kwenye rafu. Bidhaa kama sabuni za kuosha sakafu, dawa ya kuua vidudu na vifaa vingine kama vile mops na brashi imepangwa kwa mpangilio mzuri.

Mhudumu wa duka akiwa katika kaunta ya malipo. Amevaa barakoa na yupo nyuma ya kioo cha kinga, ishara kuwa hatua za tahadhari dhidi ya magonjwa zinazofuata . Amevaa sare za kazi. Anaonekana akimhudumia wateja ndani ya duka.

Hii ni rafu ya duka kubwa la bidhaa ambapo sabuni na bidhaa nyingine za usafi zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna sabuni za vipande aina mbalimbali zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya rangi tofauti kama pinki , njano na kijani.

Hapa ni ndani ya duka kubwa au chumba cha kuhifadhia biashara chenye rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali. Sakafu inaonekana safi na pana na taa zinaning'inia kutoka juu zikimulika eneo lote kwa mbali. Kuna vitu vinavyoonekana kama friji za kuonyeshea bidhaa baridi.

Hapa ni sehemu ya duka ama soko ambapo matunda na mboga zimetunzwa kwa mpangilio mzuri. Kuna kreti zilizojaa nyanya, vitunguu vyekundu na ya kawaida pamoja na ndizi zilizo kwenye rafu za juu.

Huku ni ndani ya duka kubwa. Rafu ndefu zimejaa bidhaa za meno hasa miswaki na dawa za meno za Colgate. Zimepangwa kwa ustadi zikionyesha wingi na uratibu wa bidhaa hizo. Mteja anaweza kuchagua kwa urahisi mahitaji.

Hili ni sehemu kubwa ya supermarket hasa eneo la bidhaa ya mikate. Iko na rafu zilizojaa mikate na bidhaa zingine zikiwa zimepangwa vizuri. Kushoto kuna kioo cha kuonyesha mikate. Sakafu ina mpangilio wa vigae vyenye rangi tofauti tofauti.

Hapa ni ndani ya duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Kila upande wa njia kuu kuna rafu zilizojaa bidhaa kama nafaka , vinywaji , makopo na vyakula vya pakiti.

Ndani ya duka kubwa au supermarket ikiwa na maonyesho ya matunda na mboga yaliyopangwa vizuri, matunda mengi yanaonekana yakionyeshwa kwa ajili ya wateja, mbele ya picha kuna troli na unuzi lenye bidhaa chache ndani yake likionyesha kuwa mtu ananunua.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa inayouza bidhaa mbalimbali

Mifumo ya kielektroniki imepangwa kwa mtindo wa kuvutia katika duka la vifaa vya nyumbani ambapo runinga nyingi zikiwa zimewashwa zinaonyesha picha mbalimbali ukutani huku majokofu, majiko ya gesi, na vifaa vingine vya kupikia vikiwa mbele ya rafu za mjini.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo, bidhaa za usafi, zawadi na bidhaa za nyumbani. Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri huku wateja wachache wakiendelea na ununuzi. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha na mazingira ni safi yaliyopangwa vizuri.

Duka kubwa la kisasa linaonekana wazi. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Njia pana tubu kuashiria nafasi ya kutosha. Mbali kidogo watu wanatembea wakichagua bidhaa yao. Taa za juu zinangaa zikitoa mwangaza kali kuwezesha kila kitu kuonekana vizuri.

Hii ni duka kubwa kuna rafu zilizopangwa kwa mpangilio zikiwa zimejaa vifaa vya umeme kama vile ricecooker ,jiko la umeme na vifaa vingine vya jikoo. Sakafu ni safi na taa zinatoa mwangaza.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la rejareja ambapo bidhaa mbalimbali za vyakula zimepangwa kwa vibanda na friji kuhifadhia. Kuna mabango yaliyobandikwa kwenye maandishi ya matangazo ya kupunguza na bei likionyesha kuwa bidhaa fulani zinauzwa kwa bei ya offer ya shilingi mia mbili hamsini.

Hili ni duka kubwa kama vile duka la jumla au maduka makubwa likiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zilizoning'inia na pia kuna money cream ya mtoto aliyevaa nguo ikionyesha sehemu ya bidhaa za watoto.

Hili ni duka kubwa. Kuna pia rundo kubwa la bidhaa lililowekwa katikati ya njia na ishara za bei zimening'inia juu. Inaonekana ka duka lenye shughuli nyingi ikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazouzwa.

Hapa ni ndani la duka kubwa la reja reja . Kuna sehemu ya matunda na mboga upande wa kulia ambapo matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Meza za bidhaa ziko katikati ya duka zikiwa na vitu kama azali ama vyakula vya kufunganishwa.

Rafu za bidhaa zimejaa tele kila kitu kiko kuanzia dawa hadi sabuni. Maduka yamejuliasa wateja wakiwa humo ni pahali pazuri pa kupata mahitaji yako yote fujo ya rangi harufu nzuri msuko la kisasa kila mahali kimetunzwa usafi na mpangilio.

Timu ya kuuza samaki na bidhaa ya baharini katika duka. Samaki mbalimbali wamepangwa juu ya barafu ili kudumisha ubichi wao na kuna lebo zinavyoonesha majina na bei ya bidhaa. Bidhaa nyingine ziko kwenye vivunganishio za plastiki.

Huku ni ndani ya uwanja wa ndege ambapo kuna watu wachache wakitembea kwenye njia ya kusafirisha inayoteremka kuelekea sehemu ya kupita abiria. Sehemu hiyo ina alama ya kuongeza wasafiri na mabango yenye maandishi yanayoelekea sehemu mbalimbali kama vile sehemu ya msitu na sehemu ya ukaguzi wa usalama.

Hii ni rafu ndefu za bidhaa zikiwa zimepangwa vizuri kwenye duka kubwa. Bidhaa mbalimbali zimejaza rafu hizo zikiwemo kinachodai kulinda familia dhidi ya mafua na homa. Sakafu ina vigae na taa za miale kutoka dari.